Kundi la watu wanaoonekana kuwa wawakilishi wa timu ya Kenya katika sherehe la michezo, labda ufunguzi ama kufungua. Wamevalia mavazi nyekundu yenye mapambo, baadhi wakiwa na kofia nyeusi. Wanawake wawili wamekaa kwenye viti za gurudumu wakiwa wamepambwa na shanga za kimaduni kitamaduni.

Katika uwanja huu kuna mkimbiaji aliyevaa jezi ya nyekundu. Nyuma yake kuna miti na nyumba. Chini yake kuna maelezo yake. Wesley Kimeli Sang, nationality Kenyan, date of birth March 1st 1994 .

Wasichana wawili wakikimbia kwenye uwanja wa michezo. Mmoja wao amevalia blausi ya buluu na mwingine amevaa blausi nyeusi. Wasichana wengine wamekaa kwenye viti vya plastiki wakitazama na watu wengine wanaonekana kwa umbali kidogo. Inaonekana kama shule au tukio la michezo.

Mchezo. Kuna mwanamke aliyekaa kwenye benchi la nyekundu, huku akiwa amevalia shati nyeupe na long'i nyeusi lililo na michoro ya rangi ya manjano, kijani na nyekundu. Nyuma yake kuna chuma na kuta ya rangi ya jivu. Huku kuna maandishi ya Hellen Wawira nationality Kenyan, date of birth 15, 1992 .

Uwanja huu kuna wachezaji watatu waliovaa jezi nyekundu lililoandikwa Kenya. Wana shoti ya kijani na soksi ya kijani. Wanaonekana kuwa na magongo mawili mkononi. Nyuma yao kuna kijana aliyevaa shati nyeupe na long'i ya buluu. Nyuma yao kuna fensi refu.